Huyu anaonekana kuwa yeye ni mlemavu. Basi anasaidiwa ili kama huenda naweza hata kama kuweza kutembea. Kwa sababu anaonekana ni kama hsna uwezo wa kutembea, basi anasaidiwa hili ni misuli.

Hapa ni kijijini, kuna hawa madaktari kwenye kijiji, ambao huwa wanasaidia wamama wajawazito, sasa hapa huyu mjamzito anasaidiwa, ama kama si kusaidiwa pia inaonekana kuwa, huyu bibi mkubwa anafunza hawa wamama wengine ambao wameketi huku jinsi ya kusaidia mama ambaye ako karibu kuzaa, ama ako karibu kujifungua, ili asipoteze maisha.

Hapa ni hospitalini ambapo, hapa inaonekana kuwa, hawa ni madaktari wa meno, wanasaidia mwanadada huyu na kumwangalia meno, ili wajue tatizo liko wapi, badi hapa, na pia pia kuna huyu mwingine ambaye anasaidia daktari huyu mkubwa hapa aliyekaa chini, kwa kumpea kila, kile ambacho anataka, akimwitisha nipe, nipe hili anapeana.

Huyu ni afisa wa afya, hapa anaonyesha watu namna ya kuosha choo, ndio isiwaletee magonjwa. Kwa sababu choo ni kitu ambayo watu wengi hawaoni umuhimu wa kuosha, na ni muhimu sana kuosha choo, kwa sababu magonjwa mengi yanatoka katika choo. Na pia choo si mtu mmoja anatumia ni watu wengi wanatumia, basi wanahimizwa, baada ya kutumia choo kila siku unaosha ili iwe sawa.

Hapa ni kijijini basi hawa madaktari wametembea hadi kijijini, ili kuja kupea watoto abao wako kijijni chonjo, basi hapo huyu mtoto anaenda kupata chanjo kuna chanjo nyingi sana sana huwa wanapewa watoto abao walio chini ya miaaka mitano wasishikwe na magonjwa kama vile kuwa mlemavu kwa sababu dawa zinamsaidia katika mwili wake ili awe na nguvu na umarifu.

Hapa ni hosipitalini. Basi hapa kuna watu ambao wanahudumiwa na pia kuna wale watu ambao wanahudumiana. Na pia kuna wale pia ambao wamekuja kuona wagonjwa wao. Kwa ajili hapa kila mgonjwa anahudumiwa kwa hakika ili kuzuia kupata hizo mashida aweze kupoteza maisha pia. Wengine wanahudumiwa ili maisha yao yawe mazuri ama afya yao yawe mazuri.

Hapa wanabomoa hili nyumba huenda ilikuwa karibu kubomoka ama ilikuwa imelegea. Basi wanakuja wanaibomoa ili watu wasikufe kwa sababu kuna wale ambao wanaishi hapa ndani.

Hili ni chanjo na chanjo hili ni ya watoto ama watu ambao wamezeeka, watoto wanapewa walio chini ya umri wa miaka tano kwa sababu virubitisho hivi vinawasaidia kuwaepusha na magonjwa ya upele. Hizi upele zinasababishwa na vitu kama chakula ambavyo wanakula na kama si chakula ni vitu ambavyo wanavyofanya kila wakati.

Hapa ni hospitali basi hapa inaonekana ni chumba cha watoto kwa sababu tunaona nesi fulani na pia kuna maziwa ya watoto huku ndani, Hawa ni watoto wamezaliwa kabla ya miezi yao kufika ya kuzaliwa ndio wanawekwa humu.

Hapa ni hospitalini ambapo hapa hawa madaktari wanafanya upasuaji, upasuaji huu wakati mwingine ujukuwa muda mwingi sana pasi wanaungana kama madaktari wengi ama madaktari watano hivi wenye wako na ujuaji katika upasuaji, pasi wanakuja na umarifa yao kisha wanafanya upasuaji wao kwa na haraka na kwa umakinifu.

Huyu mwanadada ni kama amesaidika hapa. Amepewa kitambaa ambacho kitamsaidia, wakati ako kwa hedhi. Hapa linamuwezesha kuwa asihusiane na watu ambao huenda hawawezi msaidia. Kwa sababu wakati msichana anapokosa vitu kama hivi, kitu ambacho anaweza fikiria, ni kuwa aende kwa wanaume, ili alale nao ama afanye nao ngono, ili wampee pesa ili aende anunue nayo.

Hapa ni hospitali, hospitali ni mahali watu wanashughulikiwa kulingana na hali yao ya afya. Sasa hapa inaonekana ni kliniki ambao wanahudumia tu sana sana watoto. Sasa hapa anaenda kudunga mtoto, ambao amekuja kumuona. Ambayo ni mbinu zake inaweza kuwa, ilikuwa siku yake ya kuja kuangalia. Kwa sababu kila mtoto anakuwa na siku yake ya kuja kuangaliwa daktari.

Hapa ni hospitali. Hospitali hapa inaonekana kuwa huyu ni daktari wa meno. Basi anamuangalia mgonjwa huyu kwenye jino kuona tatizo liko wapi na pia kuna huyu nesi mwingine kando yake hapa ambaye anamsaidia. Anamsaidia hata kama anampitishia kile ambacho anahitaji wakati anaangalia mgonjwa huyu jino lake.

Hizi ni panzi zimekuja kwa mimea za huyu mtu, pasi huyu mtu anajaribu kuitoa hili zizimharibie mimea panzi hizi zinawezanambukiza watu magonjwa kutokana na venye ziko nyingi hivi hata kama zi ugonjwa pekee yake pia inaonekana pia lakini zinaharibu mimea za watu.

Hawa ni mapanzi, mapanzi hawa wana vichwa ngumu sana na huwa wanasumbua sana katika mimea na pia wanasababisha magonjwa sana katika mimea. Sababu zinakula majani yote ambayo mimea yakuwa sasa mimea bila majani na majani hayo pia ndo ndo yanaletea mimea chakula basi wanastahili kutolewa katika nchi yetu.